Wafanyibiashara wanapakia ndizi mbichi zilizovunwa kwenye magunia kwa ajili ya kusafirishwa au kuuzwa sokoni. Ndizi hizo zinawekwa kwa uangalifu ili zisiharibika.

Udongo umepangwa kwa mafungu kuzunguka shina la mti wa ndizi shambani. Njia hii inaonekana kuwa ya kulinda mizizi, kuhifadhi unyevu au kusaidia katika ukuaji mzuri.

Mahindi makavu yamening'inizwa juu ya eneo la kupika yakining'inia ukutani kwa kamba au nyuzi kama njia ya asili ya kuhifadhi, mahindi hayo yamefungwa kwa mafungu.

Ng'ombe wa maziwa wanakula majani ya malisho yaliyowekwa ndani ya tairi la gari lililotumika. Tairi limewekwa ardhini na limejazwa majani mabichi au kavu.

Wakulima watatu wanaonekana wakivuna ndizi mbichi shambani. Wamevaa mavazi ya kawaida na mwingine mmoja wao amevaa mavazi ya kikazi.

Muuzaji wa maziwa anazungumza na wateja wake kwa maelezo ya kina, akielezea labda kuhusu bei, ubora wa maziwa au njia ya kuhifadhi.

Ng'ombe ananyunyiziwa dawa ya kumiminika mgongoni. Dawa inayotumika kudhibiti wadudu kama kupe na chawa. Mkulima au mfugaji anatumia pampu ya mkono kunyunyiza dawa.

Mchele unapakuliwa kutoka kwenye sufuria na kuwekwa kwenye sahani mbalimbali, kisha sahani hizo zinawekwa ndani ya trei kwa mpangilo mzuri. Kila sahani inaonekana kuwa tayari.

Mwanaume anachuna ndizi zilizoiva kutoka kwenye mti wa ndizi, kwa uangalifu ili kuzuia kuharibika. Kuvuna ndizi kwa wakati ufaao ni muhimu ili kuhakikisha ubora.

Maziwa yaliyoganda yamewekwa kwenye bakuli, yakiwa yameandaliwa tayari kwa kuliwa au kupikwa. Maziwa haya yaliyosavwa kwa asili ya radha ya kipekee.

Ngombe wawili wamelala chini, huenda wamekufa kutokana na ugonjwa ukosefu wa maji au lishe duni, hali kama hii mara nyingi huathiri wafugaji ikionyesha changamoto sana.

Hii ni picha ya kochi la mahindi lililoathiriwa na ugonjwa wa vimelea katika shamba. Mahindi yanaonekana kuwa na madoa, kuoza au ukungu, dalili ya magonjwa kama funza wa mahindi au kuvu. Hali hii huathiri uzalishaji na ubora wa mazao, ni changamoto sana kwa wakulima wakati huu na msimu huu.

Dereva wa boda boda anapakia mitungi miwili ya maziwa ya Mount Kenya milk tayari kwa kusafirisha. Bodaboda hutumika kama usafiri wa haraka na wa gharama nafuu.

Wateja wamesimama kwenye ATM ya maziwa ya Destiny Dairies , kununua maziwa kwa ujazo wanaohitaji. Mashine hizi za maziwa hutoa huduma nafuu na kwa urahisi.

Mabichi ya ndizi yameonekana yakiwa yameota kwenye mti wa ndizi, yakiwa bado na rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizi huachwa zikikua na kuiva taratibu.